Kwenye mandhari ya kidijitali yenye uzalendo wa elimu, kompyuta ya mezani inaonyesha ukurasa wa wavuti wenye ikoni ya video katikati na maandishi chini yake, ikiashiria chanzo cha maarifa au mafunzo mtandaoni. Vitabu vingi vya kufunguliwa na vilivyofungwa vipo karibu na skrini, vingine vikiwa vinapaa angani kana kwamba vinavutwa na nguvu ya maarifa. Mandhari hii inawakilisha muktadha wa kujifunza unachochea ubunifu na ufunzaji huru kwa kutumia teknolojia.

Katika mazingira haya kujifunza, mtu ameketi kwenye kochi akijishughulisha na kazi za kitaaluma. Kompyuta yake inaonyesha mawasiliano ya video na watu wawili. Ikiwa ni ishara ya mafunzo au usaidizi wa mtandaoni. Mpangilio wa mazingira yake unaonyesha hali kujifunza kwa bidii. Hali hii inasisitiza uwezo wa kujifunza kuwa mbali kutumia msaada wa kidijitali.

Mtu ameketi kwenye kiti cha ofisi mbele ya dawati lililojaa vifaa mbalimbali vya kazi na mapambo. Anaangalia kompyuta mpakato inayomwoonyesha kwenye mkutano wa video na watu wengine kadhaa. Pembeni ya kompyuta hiyo, kuna skrini nyingine kubwa ikiashiria kuwa anafanya kazi au mawasiliano ya kitaalamu. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kazi ya nyumbani yaliyojaa ubunifu na kuchanganya teknolojia.

Watu wamekaa karibu kila moja akijikita kwenye kompyuta yake ya mkononi mpangilio wa viti maandari ya kisasa na watu wasiada walioko nyuma vinaashiria mazingira ya hushirikiano yaani darasa ya kiteknolojia au kituo cha kazi ya pamoja.

Meza imejaa shughuli. Kompyuta kadhaa zikiwa wazi kila moja ikionyesha mwelekeo wa kazi tofauti huku mikono mbalimbali ikionekana ikiandika au kuonyesha maandiko. Mwangaza wa asili au wa dari unagusa juu ya vichwa na viganja. Taswira hii inasimulia hadithi ya ushirikiano, kujifunza na juhudi za kutumia vifaa vya kidijitali.

Mkono mmoja unashikilia simu ya mkononi yenye skrini inayong'aa huku ikizungukwa na alama mbalimbali za kidijitali zinazotiririka kama miale angavu kama vile alama ya barua pepe, kifunguo cha kufuli, taa, mawingu ya data na picha ya nyumba. Taswira hii inaonyesha hisia ya mazingira ya teknolojia ya kisasa.

Katika mandhari hii ya ushirikiano wa kisasa, watu watatu wameketi kwenye kochi wakitazama pamoja kompyuta mpakato iliyowekwa mbele yao. Kila mmoja ameielekeza mkono wake kwenye skrini kana kwamba wanajadiliana, kufundishana au kutatua jambo fulani. Tukio hili inasisitiza umuhimu wa teknolojia kama daraja la maarifa na maamuzi ya pamoja.

Katika mazingira tulivu ya kusomea, mtu ameketi mezani akiangazia kwa makini video ya mwalimu inayocheza kwenye kompyuta mpakato. Kando ya kompyuta kuna simu ikiashiria uwepo wa vianzo vya ziada vya mawasiliano au msaada. Taswira hii ni mwangaza wa dunia ya kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Linaonyesha maandishi huku likiwa na michoro ya kidigtali kama vile mistari ya data, mikondo ya nambari na picha za kipekee zinazoashiria mchakato wa kiteknolojia au salama wa taarifa. Watu kadhaa wamekaa karibu wakitazama labda wakitathmini au kushirikiana kwenye mradi huo uliokamilika kwa mafanikio.

Mtu ameketi ndani ya treni akijishughulisha kwa bidii kwenye meza ndogo. Anaandika kwenye daftari huku kifaa cha kidijitali kikiegemezwa pembeni. Inaonekana kama kiendelezaji cha kazi au rejeleo. Taswira yote huonyesha hali ya utulivu, kazi ya kujitegemea na maelezo ya safari shughuli na nafakuri.

Katika taswira hii kitabu kilichofunguliwa kinabadilika taratibu na kuwa kompyuta mpakato ikiashiria muunganiko wa mbinu za jadi za kujifunza na teknolojia ya kisasa. Kwenye skrini ya kompyuta kuna alama mbalimbali kama ishara ya dola, grafu, benki ya akiba, mwafaka wa mikono na balbu ya mwangaza. Mseto huu unasisitiza jinsi maarifa ya kale yanaweza kutumika pamoja na teknolojia ya kisasa.

Mtu ameketi mezani akionekana kushiriki mawasiliano ya mtandaoni kupitia kopyuta. Mikono yake imeelekezwa juu kwa ishara ya mazungumzo au ufafanuzi. Mezani kuna vitabu, kalamu na vifaa vya kuandika vinavyoonyesha mazingira ya kujifunza au kazi ya kitaaluma. Taswira hii huakisi mtindo wa kisasa wa kujifunga unaojumuisha teknolojia mawasiliano ya moja kwa moja na mazingira ya nyumbani.

Mazingira ya kujifunza kwa njia ya kidigitali yanaonekana wazi. Wanafunzi wawili, mmoja ameketi kwenye rundo la vitabu, mwingine kwenye dawati wakitumia kompyuta huku wakizungukwa na ikoni za elimu kama kofia ya kuhitimu, balbu , gurudumu la gia, na mazungumzo. Skrini kubwa inaonyesha kichezeshi cha video likiashiria mjadala wa masomo au kosi inayoendelea mtandaoni.

Ndani ya cumba, kijana ameketi kwenye meza akiwa ameshika penseli akijikita katika kazi ya kuandika. Kompyuta mpakato iko mbele yake ikiashiria kuwa anatumia teknolojia kuendeleza shughuli za kielimu au kazi za binafsi. Pembeni ya meza, vitabu na daftari zimepangwa kwa mpangilio zinazotoa taswira ya utafutaji wa maarifa.

Mazingira ya kujifunza yanaonekana kuwa makini na yaliyopangwa vizuri. Mtu ameketi mezani akiangazia kazi kwenye kompyuta mpakato huku simu ikiwa pemben kama nyenzo ya haraka ya mawasiliano. Taswira hii inasimulia juhudi, mpangalio na malengo ya kujifunza kutumia vifaa vya kidigitali.

Taswira hii inaonyesha mazingira ya kujifunza au kufanyia kazi yaliyo jaa vifaa vya kisasa vya kidijitali na vifaa vya kawaida vya kujifunza. Kompyuta mpakato inaonekana ikiwa wazi ikionyesha mchoro simu ya mkononi ikiwa imewekwa karibu na kompyuta mpakato ikionyesha maandishi na ikoni mandhari hii inaonyesha mazingira ya kisasa ya kujifunza au ya kufanya kazi ya kuchanganya teknolojia na vifaa vya kawaida.

Watoto wadogo wameketi darasani wakitumia kompyuta za mezani . Kila mmoja ana kibodi na skrini mbele yake huku mtoto mmoja aliyeko karibu zaidi akionekana akiandika kwa makini. Watoto wengine pia wanaonekana nyuma wakiwa makini na shughuli zao za kidijitali. Mandhari hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyotumika mapema katika elimu ya watoto.

Mtu ameketi mezani akishiriki mkutano wa video kupitia kompyuta na skrini kubwa ambayo inaonyesha sura za washiriki mbalimbali. Umakini wa watu unaonekana. Amechukua kalamu akielekea kuchangia au kuandika kile kinachojadiliwa.

Mtu ameketi kwenye meza yenye kompyuta mpakato mbele yake mkono mmoja ukiwa umeshikilia simu ya mkononi kwa umakini. Karatasi na nyaraka zimeenea juu ya meza zikionyesha shughuli za kazi au masomo. Mandhari hii huonyesha mazingira ya kazi ya nyumbani au kujisomea yakisisitiza uzingativu, uratibu wa vifaa vya kidijitali na ari ya kujitegemea katika kutimiza majukumu.

Katika mazingira haya ya kujifunza mtu anaandika kwenye daftari kwa kalamu huku mkono mwingine ukiwa juu ya kibodi ya kompyuta mpakato, ishara ya shughuli ya kutumia vianzo tofauti vya maarifa kwa wakati moja. Hali hii inaonyesha ari ya kujifunza binafsi na kuchanganya teknolojia na maandiko ya kawaida ili kupata maarifa ya kina.

Mikono miwili inachukua majukumu mawili ya kiakili. Moja ikishikilia kitabu kilicho wazi, kingine kikiguza kibodi ya kompyuta mpakato. Maneno yanang'aa kwenye skrini, yakizungukwa na michoro yenye rangi anga'vu. Kalamu, kofia ya kuhitimu, ishara ya mazungumzo darubini na shabaha. Taswira hii mduara wa fikra na maarifu, mahali ambapo teknolojia inakutana na maarifa ya jadi.

Mpangilio wa kazi umesheheni ari ya kujifunza na mpangilio wa kisasa. Kompyuta imefunguliwa na inaonyesha programu ya elimu, daftari wazi limewekwa miwani, daftari jingine limefungwa na kalamu juu yake, huku simu ikionyesha arifa kama chombo cha mawasiliano. Kikombe cha kahawa kipo pembeni kama mshirika wa tahadhari au upumziko la akili.

Mtoto ameketi mezani na anatazama skrini kompyuta inayo mwonyesha mwalinu na wanafunzi watatu kwenye mazungumzo ya video. Mwalimu akiwa amesimama mbele ya ubao. Mtoto anaonekana kuandika au kufanya kazi katika kutumia penseli ishara ya ushiriki wa moja kwa moja katika somo hilo la mtandaoni. Hii inaangazia namna teknolojia imeleta mabadiliko makubwa katika elimu.

Mtu aliyevaa sweta ya samawati yenye mstari mwekundu, ameketi kwenye dawati akitazama kompyuta mpakato iliyofunguliwa, huku kitabu kikiwa wazi pembeni. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu vilivyochangamka kwa rangi. Runinga na mmea upande wa kulia unaongeza hali ya utulivu katika sehemu hiyo. Mpangilio mzima unaonyesha mazingira ya kujifunza nyumbani kutumia vifaa vya kidijitali kama vile kompyuta mpakato.

Mtu ameketi mezani akiwa anaandika kwenye daftari huku kompyuta ikiwa mbele yake ikidokeza shughuli ya kujifunza au kazi ya binafsi. Mazingira haya huonyesha ulinganifu kati ya majukumu ya kazi na faraja ya makazi binafsi.

Watoto waliovaa fulana za kijani wanazunguka meza ya nje wakihusika katika shughuli ya pamoja inayohusisha simu. Fulana zinazofanana zinatoa hisia ya umoja au programu ya elimu ya pamoja. Mandhari hii inaonyesha muingiliano hai kati ya elimu, teknolojia na maendeleo ya kijamii kwa watoto katika mazingira ya asili.

Katika mandhari ya ndani yenye utulivu, kijana ameketi kwa umakini mezani, akiwa amezama katika kazi zake na kompyuta mpakato. Daftari lililo wazi pembeni mwa kompyuta, linaonekana kuwa sehemu ya mchakato wa kufikiri. Labda kwa kuchora wazo au kuandika makala inayochipuka kutoka kwenye msukumo wa papo hapo.

Wanafunzi waliovaa sare wamekusanyika kuzunguka kompyuta mezani. Mmoja wao akiwa anaonyesha kidole kuonyesha kitu kwenye skrini. Mandhari ya darasani ina mwangaza wa asili kutoka madirishani huku ubao wa chaki ukiwa na maandishi yanayoashiria shughuli za masomo. Taswira hii inaonyesha hali ya ushirikiano, umakini na matumizi ya teknolojia katika kujifunza kwa pamoja.

Watu watatu wameketi kwenye eneo la wazi lenye mandhari ya miti na kijani, wakiwa wamejikusanya kuzunguka kompyuta mpakato waliyoifungua. Wamevaa mavazi ya kawaida yanayoashiria hali ya baridi kiasi. Taswira hii inaonyesha hali ya ushirikiano wa kielimu au kijamii katika mazingira ya asili.

Watoto watatu waliovaa sare za shule wameketi kwa umakini chini ya kivuli cha miti; wakijishughulisha na kompyuta. Msichana mmoja anaelekeza kidole kwenye skrini huku wenzake wakitazama kwa makini ishara ya ushirikiano wa kweli na kujifunza kwa pamoja.

Mtu anaketi kwenye meza ya mviringo akiwa ameandika kwenye daftari huku akitazama mhadhara wa mtandaoni katika kompyuta mpakato. Mandhari ya eneo ni la kisasa likiwa wazi na watu wengine wanaonekana wakifanya kazi kwenye madawati ya mbali. Jani ndogo la mapambo limewekwa mezani karibu na kompyuta mpakato likiongeza hisia ya utulivu na umakinifu wa mazingira ya kusomea.

Taswira inaonyesha mtu aliyejikita katika shughuli ya kujifunza mtandaoni, akiwa anatumia kompyuta mpakato huku alama za kidijitali zikiakiswa hewani juu ya kibodi. Mtu huyo pia anaonekana kuwa na daftari pembeni, ikiashiria anachukua maelezo au anafanya kazi zinazohusiana na masomo.

Katika mwanga wa asubuhi mtu ameketi kwa utulivu mbele ya kompyuta yake mpakato akiwa makini. Mikono yake iko tayari kwenye kiibodi akionyesha ari ya kujifunza. Mandhari hii inatoa taswira ya mazingira ya kujifunza kisasa ambapo teknolojia hukutana na bidii ya mtu binafsi katika kutafuta maarifa mapya.

Mbele ya kompyuta mpakato, vitabu vinaonekana vikichomoza kutoka kwenye skrini yake vikielea juu kama ishara ya maarifa yanayopatikana kidijitali. Pembeni, mtu amesimama karibu na ubao mweupe wenye mistari ya manjano, akionekana kama mwalimu au mtahini akieleza kwa kutumia vielezo. Mandhari hii inaakisi ujifunzaji wa kisasa unaochochewa na teknolojia na ubunifu.

Watu kadhaa wamejikita kwenye kazi wakitumia kompyuta mpakato, mbele skrini moja inaonyesha mistari ya msimbo wa kompyuta ikiwa ni kazi ya programu. Skrini ya pili inaonyesha programu tofauti. Mandhari inasisimua meza za mbao, viti na vifaa vingine vya kazi. Ni muktadha unaoonyesha vijana wakitengeneza mukstakabali wa kidijitali.

Mtu aliyevaa shati ya manjano yenye madoa ya bluu na vichwa vya sauti vya waridi ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa makini kwenye shughuli ya mtandaoni. Inawezekana ni kikao cha masomo, mkutano au kazi ya ubunifu.

Mtu ameketi kwa utulivu katika nafasi angavu. Mikono yake imewekwa juu ya kibodi ya komputa mpakato. Akiangazia kile kinacho onekana kuwa shughuli ya kujifunza au kazi mtandaoni. Mandhari safi na mepesi humuondolea mkazo na kueka mazingira ya utulivu wa kiakili.

Watoto sita wameketi kwenye meza ndefu kila mmoja akiwa mbele ya kompyuta mpakato. Wana sare za shule za bluu wakionekana makini na shughuli zao za kidijitali. Mazingira hayo yanaonyesha ushirikiano wa teknolojia katika elimu na hamasa ya watoto kujifunza kwa bidii Katika mazingira salama ya darasani.

Mtu ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku kompyuta ikiwa wazi mbele yake. Dawati limepambwa kwa vitabu vilivyo pangwa kwa utaratibu. Chupa ya maji ya kijani na taa inayotoa mwangaza wa kutosha kwa kazi. Mpangilio huu huakisi mazingira ya kujifunza au kazi ya nyumbani yanayo chochea umakini na utendaji bila usumbufu.

Mandhari ya kusomea imechukua sura ya kisasa. Kijana ameketi wa makini mezani akifuatilia somo la mtandaoni kupitia kompyuta. Mwalimu aliye kwenye skrini anaelezea kwa bidii mbele ya ubao wenye misururu ya mahesabu kana kwamba kila namba ni daraja la maarifa mpya. Hali ya tulivu inatanga ikiashiria ukimya wa tafakuri na mwanga wa matumaini katika elimu ya kidijitali.

Mkono wenye kalamu wa kidijitali unatumika kuandika au kuchora kwenye kompyuta kibao huku skrini ikionyesha maandishi. Kalamu nyeupe ya kusoma hutumiwa kwa usahihi ikiashiria teknolojia ya kisasa inayorahisisha ujifunzaji wa kidijitali. Mandhari hii inaonyesha mchakato wa ubunifu au ujifunzaji wa mbali ambapo vifaa vya kisasa vinamwezesha mtumiaji kujifunza kuandika au kuunda bila kutumia karatasi.

Kundi la watu limeketi mezani likihusika katika mjadala au kikao cha mafunzo. Mezani kuna kompyuta, daftari na karatasi za rangi mbalimbali. Moja ya kompyuta ina sticker ya google huku skrini ya nyingine ikionyesha slide ya wasilisho.

Mtu amesimama kwenye dawati katika chumba cha kazi. Dawati lina vitu kadhaa ikiwa ni pamoja na simu, kopo, sanduku la tissue na masanduku ya kadibodi. Komputa yenye skrini kubwa ina karatasi ndogo iliyobandikwa juu yake, madhari inaoneka kuwa ofisi au eneo la kazi.

Mtu ameketi kwenye meza akishiriki mazungumzo ya video kupitia kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mtu mwingine akitoa ishara ya vidole gumba viwili juu, akionyesha ishara ya kupongeza au kuunga mkono. Juu ya meza kuna vitu kadhaa vikiwemo: daftari, kalamu, mmea mdogo na rundo la vitabu. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wenye picha ziliozo kwenye fremu na rafu ya vitabu ikitoa mwonekano wa mazingira ya kujifunza.

Chumba cha mkutano chenye watu wanne wamekaa kwenye meza wakihusika katika mkutano wa video. Kwenye ukuta kuna skrini kubwa inayowaonyesha washiriki sita wa mkutano huo kwa njia ya video. Mezani kuna vitu mbalimbali ikiwemo kompyuta, daftari, kalamu, jozi ya miwani na vikombe kadhaa. Ukuta nyuma ya skrini una muundo wa kijiometri.

Mtu ameketi kwenye dawati, akijihusisha na shughuli ya mtandaoni kupitia kompyuta. Mezani kuna vitu kadhaa vikiwemo penseli, daftari, na vitabu vilivyopangwa kwenye kishikilia vitabu. Anashikilia penseli na anaonekana akichukua noti au kufanya kazi huku akiangalia skrini ya kompyuta. Skrini hii inaonyesha mtu mwingine anayeonekana akizungumza au kutoa maelezo.

Watu wanne wamekusanyika mezani wakifanya kazi pamoja mmoja anatumia kompyuta mpakato huku mwingine akielekeza kidole kwenye skrini, watu wawili wengine wanashikilia makaratasi na wanachukua noti. Mazingira yanaonyesha hali ya ushirikiano huenda ni mkutano au kikao cha kujifunza

Watoto wawili wa shule wako darasani wakitumia kompyuta mpakato juu ya dawati la mbao. Wanaonekana wenye furaha na wanashirikiana kwa karibu huku wakitizama skrini ya kompyuta.

Vitabu vya kila aina vimejaa kwenye rafu zilizopangwa kwa urefu tofauti. Vinangara kwa rangi na ukubwa vikitoa mwaliko wa maarifa kwa kila anayepita. Ngazi yenye rilini za rangi nyeupe inapanda hadi ghorofa ya juu ambako sehemu zaidi za kusoma zinaonekana. Meza na viti zimepangwa nyuma ya safu za vitabu. Mazingira ya utulivu yakisubiri msomaji mwenye hamu. Mandhari safi yenye hali ya kutuliza inachochea hamasa ya kusoma na kutafakari.

Chumba cha kulala kimetandikwa kwa uzuri na mpangilio wa kuvutia. Kitanda kikubwa kina mashuka meupe na mtandiko wa rangi ya waridi pamoja na mito miwili ya rangi inayolingana. Pembeni mwa kitanda kuna meza mbili za kuweka vitu. Kwenye upande wa kushoto kuna meza ya mbao iliyo na chupa ya maua ikiongezea mandhari ya utulivu na uzuri wa kawaida.

Chumba kimoja cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa kimepangwa. Vitanda vya mbao vina magodoro ya buluu iliyolazwa kwa umaridadi kila mmoja na mto wa bluu ulio pangwa kwa umakini. Sakafu ya vigae imesafishwa vizuri. Karibu na kitanda cha chini kuna viatu vya buluu. Hali ya chumba inaonyesha utulivu, nidhamu na mazingira yanayofaa kwa kupumzika.

Chumba hiki kina vitanda viwili tofauti vya kulala. Kitanda cha kawaida upande wa kushoto na kitanda cha ghorofa upande wa kulia. Vyote vina muundo wa chuma uliochanganyika na mbao, huku magodoro yakipambwa kwa matandiko yenye michoro na mito yenye rangi za kuvutia. Mpangilio huu ni rahisi lakini unaonekana kutunzwa vizuri, ukiashiria mazingira ya chumba cha kulala haswa katika bweni.

Viti vya samawati vilivyopangwa kwa mstari na meza zenye uso mweupe vinaunda mazingira tulivu ya kujifunza. Darasa lililo wazi pasipo na wanafunzi. Sakafu nyekundu na kuta kuongeza hali tulivu huku mpangilio huu wa samani ukibeba wazi la nidhamu na maandalizi.

Darasa lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wamekaa kwenye viti vyao kwa utaratibu ulio wa mstari. Kila mmoja ana karatasi mbele yake na vifaa vya kuandika wakionekana kujikita kikamilifu katika kazi wanayofanya. Mwonekano huu unatoa taswira ya shuguli ya kielimu iliyorasmi.

Ndani ya chumba tulivu chenye mpangilio wa kisomi. Meza na viti vimepangwa kwa mtindo wa kueneza majadiliano au kujifunza kwa pamoja. Dirisha kubwa upande wa kushoto linaruhusu mwanga wa asili kuingia. Kifaa cha mwonyesho kilichoning'iniziwa juu ya dari kinaashiria uwezekano wa shughuli za mawasiliano au miadhara ya kawaida.

Katika tukio hili lenye ari ya michezo, kundi la vijana linashiriki mechi ya soka kwenye uwanja wa majani. Mandhari ya nyuma yenye miti na majengo ya mbali, huweka muktadha wa kijamii na kimazingira wa mchezo huu, hasa shule, chuo au kituo cha jamii kinachotilia mkazo burudani na afya. Taswira hii ni uthibitisho wa jinsi michezo ilivyo msingi wa kujenga ushirikiano.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya mto mmoja kila kimoja kikiwa na kichwa cha kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na mashuka yenye michoro ya kuvutia hali ya chumba inasisitiza utulivu wa mapumziko bila kelele nyingi ambapo kila kipengele kinawakilisha kujaa starehe na usafi labda katika bweni.

Safu ya vitanda vya ghorofa vimepangwa vizuri kwenye chumba chenye mwangaza wa kutosha. Upande mmoja ukiwa na miundo ya mbao na mwingine la chuma. Dirisha la nyuma linafungua mwonekano wa sehemu nyingine ya makazi. Inaonekana kuwa na nafasi nzuri ya kuishi kwa amani huku kila kona ikiwa na muundo wa utendaji.

Maabara safi na iliyopangwa vizuri inameza mbili za kazi zenye kabati nyeupe na fremu za mbao. Kila meza ina vifaa vya maabara kama taa, mitungi ya kuzimia moto na vyombo mbalimbali vya majaribio. Viti virefu vimepangwa mbele ya meza hiyo vijisubiri watumiaji. Mazingira haya yanaonyesha utayari washughuli za kisayansi katika hali ya usafi na mpangilio bora.

Watu wawili wameketi kwenye viti vya mbao, kila mmoja akiwa amejiinamia kitabu au karatasi. Mikono yao inashikilia kalamu na vitabu, ikionyesha harakati ya kujifunza. Nyuma yao, rafu zimejazwa na vitabu. Kando, meza zilizosambazwa kwa mpangilio zinatawala ukumbi.

Katika chumba cha kujifunza chenye vitabu vingi, watoto kadhaa wamekaa kuzunguka meza kubwa ya mbao, wakiwa makini na vifaa vya elektroniki kama vidugu. Rafu zilizojaa vitabu zipo nyuma, zikidokeza mandhari ya maktaba au darasa lenye mwelekeo wa kusoma wa kina. Mandhari hii inatoa hisia poa kwa mpango wa masomo unaochanganya teknolojia na maarifa ya vitabu.

Corridor ya jengo hili imeinuliwa ikiwa na sakafu ya vigae vilivyopangiliwa vizuri na ukuta mweupe safi unaendana na mlingoti wa bluu uliosinikwa pembeni. Mlangoni kuna milango kadhaa yenye sura ya kisasa ikiashiria kuwa kila mlango unapeleka kwenye chumba tofauti. Muundo huu wa mjengo unaonekana kuwa taasisi kama shule.

Darasa limepangwa kwa nadhifu. Viti na meza zikiwa zenye muundo wa chuma na mbao. Sakafu imefunikwa kwa kapeti ya kijani na mbele kuna ubao mweupe uliotundikwa ukutani. Dawati la mwalimu limewekwa chini ya ubao huo likiwa na vifaa kadhaa juu yake pamoja na feni ya kusimama pembeni, ikielekezwa upande wa ubao. Mandhari hii inaonyesha utayari wa kujifunza katika mazingira tulivu na safi ya shule.

Chumba cha kulala kimeandaliwa na vitanda vya ghorofa vya mbao, kila kimoja kikiwa na godoro la bluu na mto wa rangi hiohio. Mandhari hii huonyesha mazingira ya kulala yanayowezesha watu kushiriki chumba kimoja kwa utulivu. Huenda ni bweni, hosteli au makazi ya wanafunzi.

Basi la shule la njano limeegeshwa barabarani na ndani yake kuna wanafunzi wnegi wanaoonekana kupitia madirisha, nje ya basi kuna watu kadhaa waliovaa mavazi rasmi. Mandhari hii inaonyesha muktadha wa elimu, usafiri wa pamoja wa wanafunzi na uiyano kati ya taasisi ya shule na jamii.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vya mbao. Kila mmoja kikiwa magodoro na mashuka meupe safi. Sakafu ni ya mbao na kuta zimepakwa rangi ya zambarau. Mlango uko upande wa nyuma wa chumba ukiongeza mwonekano wa nafasi. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya malazi yaliyo nadhifu katika bweni.

Safu za meza safi zenye rangi ya samawati na beseni za maji zimepangwa kwa ustadi katika chumba cha maabara ya kisayansi. Kabati na rafu ukutani zimeandaliwa kwa ajili ya vifaa vya majaribio na kemikali huku sakafu ikiwa nyemba na mwepesi ili kusaidia usafishaji wa haraka baada ya shughuli ya majaribio. Mpangilio huu unatoa fursa ya kufanya utafiti wa kina, mafunzo ya kisayansi au hata maonyesho ya kielimu.

Jengo lenye ukuta wa matofali mekundu linasimama kwa udhabiti likiwa na paa jeusi na sehemu ya juu iliyopambwa kwa rangi nyeupe likionekana kama ishara ya udhabiti wa mda mrefu. Pale kulia, nguzo ndefu yenye mabango mbalimbali yanayong'aa, hupokea macho ya anayeingia. Kila alama ni mwaliko wa maelekezo ya huduma au elimu.

Eneo la nje, la nyumba linamekana kuwa korido nyembamba yenye sakafu ya zegie, na kuta za mawe yaliyo pangwa kwa usadi. Milango na madirisha yamepakwa rangi ya kijani kibichi. Mwisho wa korido kuna milango wa kijani, huenda likiwa ni milango wa kuingia au kutoka. Mandari hii huibua hisia za maisha ya kila siku katika nyumba za mtaa.

Mpangilio kwa makini. Vitanda vya ghorofa venye fremu ya chuma vimepangwa kwa safu mbili. Kila kitanda kimewekwa godoro lenye kifuniko chenye muundo wa rangi tofauti. Mandhari hii huashiria sehemu ya malazi ya pamoja huenda ni bweni la shule, kituo cha huduma au makazi ya muda.

Katika darasa lililojaa rangi na hali ya changamfu, viti na meza vya watoto vimepangwa kwa namna inayochochea ubunifu na mwingiliano. Ukuta wa nyuma unapambwa kwa picha za wanyama, herufi na vielelezo vya kujifunza. Rafu zenye vitabu na vifaa mbalimbali zimesimama pembeni zikitoa ishara ya ujifunzaji uliojaa.

Maabara imepangwa kwa ustadhi na vifaa mbalimbali vya kisayansi vinavyotumika kwa majaribio na utafiti. Hii inaweza kuwa maabara ya shule, chuo kikuu au taasisi ya utafiti. Mandhari yake ni safi na iliyoandaliwa vizuri inayoonyesha mazingira bora ya kujifunza na kufanya utafiti wa kisayansi.

Katika bweni ya shule, chumba hiki kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, kila kimoja kikiwa na sehemu ya juu na ya chini yenye magodoro. Mashuka na mito vimepangwa juu ya kitanda vya juu vikionyesha kuwa sehemu hizo zinatumika au zimeandaliwa kwa ajili ya kulala. Sakafu ya vigae vya rangi ya udongo huongeza hali ya joto na urahisi wa kusafisha.

Kundi la viti vya rangi nyeusi vimepangwa kwa mstari katika darasa lenye nafasi kubwa. Kila kimoja kikiwa na meza yake ya mbao iliyounganishwa. Mpangilio wa viti kwa safu unaashiria mandalizi kwa ajili ya masomo au mihadhara, ikiwa ni darasa lenye muundo rasmi linalochochea mazingira ya kujifunza kwa umakini na utulivu.

Sehemu ya kungojea katika kituo cha afya imepangwa kwa mpangilio rahisi na safi. Viti vya plastiki vimepangwa kwa safu mbili zikiwa na nafasi ya kutosha kati yao, huku meza ndogo ya mbao ikiwa katikati. Sakafu ya vigae na mapazia mekundu wima yanayofunika madirisha huongeza mwonekano wa usafi, na utulivu wa mazingira haya.

Darasa hili tupu linaonyesha upandaji wa kawaida wa madawati ambayo vinakabiliana na ubaoni mweupe ulio mbele wa chumba, sakafu ya vigae na taa za umeme na mirija juu ya dari zinatoa mwanga wa kutosha huku madawati mengine yakiwa yameinama au kusongezwa kando.

Chumba hiki chenye ya vitanda viwili kinaonyesha upangaji wa kifamilia au wa bweni wa kiwango cha kawaida, kushoto kuna kitanda cha mtu mmoja chenye fremu ya chuma na nguzo za mbao ikiwa na godoro lenye muundo wa mraba na mto wenye rangi ya angavu , kulia kuna kitanda cha ghorofa kilichojengwa kwa mtindo kama huo ukiwa na magodoro ni muundo wa kupendeza na mito.

Ndani ya chumba kilichotengenezwa mahususi kwa ajili ya majaribio ya kisanyansi. Meza ndefu zenye uso mweusi zina viti vya chuma viliyvopangwa kwa mpangilio unaochochea ushirikiano. Mabomba ya maji, sinki na vali za gesi zimetandazwa kwa ustadi kwenye meza hizo, zikiashiria matumizi mbalimbali ya vitendo.

Kitanda cha gorofa kilichotengenezwa kwa mbao kimesimama katika chumba tulivu chenye mwanga wa asili. Juu yake godoro la bluu limetandikwa huku chini yake mablanketi yenye maua na mito mingi yakiunda mandhari laini ya kupendeza pazia jeupe linaruhusu mwanga kupenyeza kwa upole likiongeza mvuto wa utulivu.

Darasa la kisasa linaonyesha wanafunzi wakifuatilia kwa makini kazi zao kwenye kompyuta. Kila mmoja ameketi kwenye dawati lake akitazama skirini, huku akiwa amezama katika shughuli ya kujifunza. Wanaonekana kua sehemu ya kipindi cha teknolojia au programu za maarifa ya dijitali.

Kikundi cha watu sita waliovaa mavazi ya sare yenye rangi nyekundu na nyeupe wamesimama kwenye uwanja wa nyasi. Nyuma yao kuna goli ya mpira wa miguu. Miti ya kijani na majengo ya shule au taasisi ikidhibitisha kuwa hii ni sehemu ya maonyesho au mashindano shuleni. Mionekano ya miili yao, tabasamu na mtindo wa kusimama vinaonyesha mshikamano, nguvu na roho ya kusherehekea.

Chumba hiki cha kulala kimepambwa kwa rangi tulivu ya kijani ukutani, ikionyesha mandhari ya starehe tulivu. Kitanda kikubwa kilicho katikati kina mashuka ya rangi nyeusi na nyeupe yenye michoro pamoja na sketi ya kitanda ya rangi nyeusi inayoongeza uzito wa mwonekano.

Ndani ya maktaba hii ya kuhamahama, rafu zimejaa vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu pande zote mbili za corridor . Watu kadhaa wamesimama wakichagua vitabu au wakivisoma. Kila mmoja akiwa amezama katika ulimwengu wa maarifa. Mandhari yote huonyesha utulivu wa kipekee. Mchanganyiko wa harakati za wanaopenda kusoma na mazingira ya kipekee ya elimu yanayowaafikia watu moja kwa moja.

Kundi la watu waliovaa makoti meupe ya maabara na barakoa, wamekusanyika kuzunguka kitanda cha hospitali. Mandhari ya vifaa vinavyoonekana kama mashine pembeni ya kitanda na mazingira safi ya hospitali inaashiria kuwa shughuli hii ni ya mafunzo ya kitabibu, huenda darasa la mafunzo ya uuguzi au kozi ya dharura.

Katika mazingira ya majaribio na maarifa, meza ya kazi iliyo katikati ya chumba inang'ara kwa safi ikiwa na bomba la maji na vifaa mbalimbali vya mahabara juu yake. Ishara ya maandalizi kwa ajili ya majaribio ya kisayansi. Sakafu ya vigae vyenye mpangilio mzuri na rafu upande mmoja zinakamilisha mandhari ya mahabara yenye nidhamu.

Wachezaji watano wa vikosi viwili wanachuana uwanjani kwenye mechi ya mpira wa vikapu. Timu moja imevaa jezi ya rangi ya chungwa huko nyingine ikiwa katika sare za bluu. Sakafu ya ukumbi wa ndani inang'aa na viti vya rangi nyekundu na bluu inaonekana nyuma ikionyesha uwepo wa watazamaji au mandhari ya mashindano ya kitaaluma. Harakati na miondoko ya wachezaji hujenga hisia ya ushindani mkali na mwamko wa michezo ya kiwango cha juu.

Chumba kidogo cha kulala kina vitanda vya ghorofa vilivyopambwa kwa mashuka tofauti. Kitanda cha juu kikiwa na mistari ya buluu na nyeupe, nacho chini kikiwa na mashuka yenye maua ya rangi mbali mbali. Kando ya dirisha lenye mapazia ya hudhurungi, kuna dawati la mbao lililoandaliwa kwa kusomea au kufanya kazi.

Chumba kidogo chenye mwanga wa asili kina kitanda kilicho pambwa kwa shuka ya bluu yenye mistari pamoja na mito miwili meupe iliyopangwa kwa ustadi upande wa kichwa. Msingi wa kitanda umefunikwa kwa kitambaa cha rangi mbalimbali chenye mpangilio wa almasi ukiongezea rangi na maisha katika eneo hilo.

Chumba kilicho na vitanda vya ghorofa vya chuma vyenye magodoro yenye mashuka na blanketi za rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe na zile zenye muundo wa mistari. Baadhi ya mavazi yamening'inika kutoka kwenye vitanda hivi.

Maabara ya kisayansi yenye vituo vingi vya kazi. Maabara ina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia huku kukiwa na rafu na makabati ya kuhifadhi vifaa na kemikali. Mpangilio ni safi na umeandaliwa kwa vizuri kwa shughuli za majaribio na utafiti wa kisayansi.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wako katikati ya mchezo wakionyesha ujuzi wao wakimchezo. Mmoja aliye vaa jersy ya bluu anajaribu kuzuia mpira unao pigwa na mchezaji mwingine wa timu pinzani ambaye amevaa jersey ya kijani.

Kitanda chenye fremu ya mbao na kichwa cha chuma kilichopambwa kimefunikwa kwa shuka la kijivu lenye umbo sahihi, pamoja na mito miwili meupe na blanketi jeupe. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao au yenye muonekana wa mbao. Mundo huu unatoa manthari ya utulivu unaochanganya uzuri wa asili wa mbao na mguso wakisasa kupitia chuma kilichopambwa.

Mlango wa kuingia maktaba wenye milango miwili ya mbao iliyofunguliwa ikionyesha sehemu ya ndani. Upande wa kushoto na kulia wa mlango, kuna mabango yenye majina au taarafa zinazohusiana na huduma za maktaba. Ndani ya maktaba, sehemu ya mapokezi na samani kadhaa zinaonekana kupita mlango huo wazi. Sakafu ni safi na kuna masanduku madogo upande wa kulia wa mlango. Mandhari hii inaonyesha mazingira tulivu, taasisi ya elimu au utafiti.

Chumba cha bweni chenye vitanda vya ghorofa vimepangwa kwa safu. Kila kitanda kina godoro lililofunikwa na blanketi za rangi tofauti kama: kijani, nyekundu na pinki. Kuna madirisha pembeni yanayoruhusu mwangaza wa asili kuingia. Baadhi ya vitu vya binafsi kama: mabegi na masanduku vipo juu ya vitanda au sakafuni. Sakafu ni ya rangi ya bluu huku kuta zikiwa nyeupe.

Chumba chenye vitanda vya juu na chini, kina muundo wa mbao na chuma, likiwa na sakafu ya vigae na kuta zenye rangi ya krimu. Kuna mlango unaoelekea sehemu nyingine yenye kabati ya kuhifadhia vitu. Mpangilio wa vitanda unaashiria mazingira ya bweni au chumba cha kulala cha wanafunzi.

Chumba chenye vitatu vya mbao. Viwili vikiwa ni vitanda vya ghorofa na kimoja cha kawaida. Vitanda vyote vina magodoro ya buluu yenye mpindo mweupe kwenye kingo. Mandhari inaonyesha mazingira safi yaliyopambwa vizuri ikiashiria uwezekano wa kuwa ni sehemu ya malazi ya shule , hosteli au nyumba ya kulala wageni.

Watu sita wamesimama nje, kila mmoja akishikilia mpira juu ya kichwa. Wanavaa mavazi ya kawaida ya michezo na eneo linaloonekana kuwa sehemu yenye nyasi karibu na jengo lenye nembo ya kitaasisi ukutani. Mandhari inaonyesha shughuli ya mafunzo ya kimwili au zoezi la kujenga uhusiano wa kikundi, ikisisitiza ushirikiano na mazoezi ya mwili.

Kundi la watu linalowezekana kuwa watalamu wa matibabu au wanafunzi limekusanyika karibu na kitanda cha hospitali. Wanaonekana wakihudukia sanamu ya matibabu au mgonjwa labda wakifanya mazoezi ya taratibu za kitabibu kutoa huduma.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja kilichofunikwa blanketi la kijani. Juu ya kitanda kuna taulo mbili zilizokunjwa, moja ya buluu na nyingine nyeupe. Juu ya kitanda kuna neti ya mbu iliyoning'inia kutoka kwenye dari. Kwenye ukuta kuna msalaba wa dini.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa, kila kimoja kikiwa na mashuka, mito na blanketi. Muundo wa chumba unaonyesha kuwa ni bweni au sehemu ya malazi ya pamoja yenye mpangilio wa kimsingi. Baadhi ya vitu vya binafsi kama mabegi na mavazi vimewekwa karibu na vitanda.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vya mbao nne, kila mmoja kikiwa na magodoro mawili hivyo jumla ya nafasi za kulala ni nane. Sakafu ya chumba imetengenezwa kwa mbao na kuta zimepangwa rangi yenye muonekano wa joto. Kuna madirisha matatu yenye nondo na kiti cha mbao kimewekwa kati ya vitanda viwili.

Katika uwanja wa tenisi, watu wawili wanacheza. Mtu wa mbele anajiandaa kupiga mpira kwa raketi. Mandhari ya nyuma kuna mchezaji mwingine pia anashiriki. Uwanja wa tenisi una sakafu wa buluu na umezungukwa na uuzio.

Chumba kikubwa chenye watu wengi walioketi kwenye meza ndefu wakionekana kuwa wanajihusisha na kusoma au kujifunza. Kinadari refu lenye mihimili wazi pamoja na madirisha makubwa pembezoni yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Ukumbi mpana wa mikutano umejaa wanafunzi walioketi kwenye viti vyekundu vilivyopangwa kwa safu nadhifu. Sakafu imefunikwa kwa mazulia na mwanga wa dari unaangazia mandhari kwa ustadi. Wanahudhuria hao wengi wao wakiwa kwenye mavazi ya sare, wanaonekana wakisikiliza kwa umakini. Sehemu ya mbele ina skrini kubwa, inaweza kutumika kwa maonyesho ya kuona, ikiongeza upekee wa tukio linaloendelea.

Chombo cha mazoezi kilicho na vifaa mbalimbali vya kujenga mwili ikiwa ni pamoja na mashine za uzito, benchi na uzito wa mikono. Sakafu ina zulia jekundu na madirisha makubwa yanaruhusu mwanga za asili kuingia. Watu kadhaa wapo ndani wakijuhusisha na mazoezi tofauti kama kuinua uzito, kukaa kwenye mashine za mazoezi na kusimama wakitazama wengine.

Mahabara ya kisayansi yenye watu waliovaa makoti meupe na barakoa wakijihusisha na shughuli mbalimbali. Kuna vifaa vya mahabara vinavyotumika kama mitungi ya kioo, vipimo vya kemikali, na vifaa vya kupima. Mandhari ina mwangaza mzuri kutoka kwa taa na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia, ikiimarisha mazingira ya kazi ya kisayansi.

Darasa lenye meza na viti vya mbao ambavyo vinaonekana kuwa vimechakaa kwa muda. Baadhi ya meza zina maandishi ya namba juu yake. Kwa nyuma kuna ubao mkubwa wa kuandikia wenye maandishi ingawa sio dhahiri. Pembeni ya ubao huo kuna ramani ya dunia ikining'inia ukutani.

Darasa lenye madawati ya mbao yaliyopangwa kwa mistari. Kuna ubao wa maandishi upande wa kushoto wa chumba, huku madirisha makubwa upande wa kulia yakiruhusu mwanga wa asili kuingia. Kuta za chumba ni za rangi ya manjano na zinaonyesha dalili za kuchakaa. Dari lina muundo wa mbao na kuna taa ya mirija iliyofungwa juu.

Chumba cha kulala chenye vitanda vya gorofa viwili vyenye mashuka meupe na blanketi nyekundu. Kuna dirisha kubwa lenye pazia na meza ya kusomea iliyo na kiti. Sakafu ni ya vigae na mwangaza wa chumba ni wa asili kutoka dirishani.

Hili ni tukio la mtihani katika darasa la shule amabapo wanafunzi wameketi binafsi kwenye mandhari kila mmoja akizingatia kwa kina kile kilicho mbele yake. Walimu au wasimamizi wa mitihani wanasimama miongoni wa safu za madawati wakihakikisha usimamizi wa haki au uchakati wa uzima.

Mtu ameketi kwenye kochi jeupe katikati ya maktba tulivu akiwa amezama kwenye usomaji wa kitabu mkononi mwake. Rafu za mbao zilizojaa vitabu zimepangwa pande zote mbili za chumba. Kila moja ikiwa na lebo za nambari zinazosaidia kupanga na kutafuta vitabu kwa urahisi, Mandhari hii inaonyesha mahali pa kutafakari na pa kujifunza.

Sare, shati nyeupe, fulana ya kijani na sketi au suruali wamesimama kwenye safu za viti ndani ya chumba kinachofanana na darasa au ukumbi wa mikutano. Baadhi yao wameinama vichwa wengine wakisimama wima kwa utulivu ishara inayodokeza ibada, tafakari au muktadha wa uzinduzi wa shughuli maalum.

Katika kilele cha mlima kundi la watu wamesimama kwa furaha wakizunguka bango la mbao. Mandhari ya nyuma ni ya kuvutia yenye uoto wa kijani na anga lenye mawingu nyeupe yanayozunguka upeo wa macho. Hisia ya ushindi na mshikamano wa kikundi inasikika kimyakimya kupitia mili yao inayotabasamu na macho yanayometameta.

Watu wawili wanafanya kazi kwenye dawati lenye vipuri vya vifaa vya elektroniki. Mtu wa mbele anatumia zana kurekebisha bodi saketi huku taa ya kukuza mwangaza ikiwa juu ya eneo la kazi. Mtu wa nyuma pia anajihusisha na shughuli kama hizo huku vifaa na vipengele vya kelektroniki vikiwa mezani na kwenye rafu za nyuma.

Kijana aliyebeba mkoba wa mgongoni akiwa maktaba. Anachukua kitabu kwenye rafu huku akiwa ameshikilia kitabu kingine mkononi. Anaonekana kuwa mwanafunzi au mtafiti anayefanya kazi ya kusoma au kutafuta maarifa.

Katika darasa lililojaa mwangaza wa asili watoto wawili wameketi mezani wakiwa wamejikita katika shughuli za kuandika na kuchora. Yule aliye karibu zaidi anaonekana akitumia penseli kuchora kwenye karatasi huku akivalia kifaa cha usaidizi cha kusikia. Mazingira yanatoa hisia ya kujifunza na ubunifu mahali ambapo kila mstari unaochorwa na kila neno linalo andikwa.

Mwanafunzi ameinama juu ya karatasi ya kuchora kwa umakini kwa kutumia penseli. Mezani kuna vipande vya plastiki vya rangi, vinavyoweza kua zana za kujifunza au zana za burudani. Wanafunzi wengine na mwalimu wako nyuma, wakishirikiana kwa karibu.

Mtu huyu ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani. Akiwa anashika kitabu mkononi na simu kwenye mkono mwingine. Meza ina daftari kalamu, vyote vikidokeza shughuli ya kujisomea au kufanya kazi ya kitaaluma kwa utulivu, Hii ni picha inayozungumza sana kuhusu kujitegemea, ari ya kujifunza na kutumia teknolojia kwa ufanisi binafsi.

Mtoto ameketi mezani akishulika kwa makini na viungo vya plastiki venye rangi tafauti. Kila kipande akiunganisha kwa mikono yake kwa utulivu. Sweta ya mistari ya kijani na sambarua anayeivaa anaongeza rangi kwenye maandari ya darasa au chumba cha mchezo kilicho jaa vitu vya kufutia kwa watoto.

Wakiwa wameketi juu ya mzunguko wa kuchezea wa rangi ya samawati ,mtu mzima na mtoto, wanawasiliana kwa ishara. Mikono yao ikiwa juu kanakwamba wanatumia lugha ya alama. Mazingira hayo yanasisitiza mawasiliano ya karibu na ufunzaji wa kijamii katika mazingira ya burudani.

Kazi ya mikono inayofanyika hapa inaonekana kuwa ya ubunifu na elimu, huenda ni warsha ya sanaa, uhandisi, au elimu ya maumbo ya kijiometri. Watu wanatumia nyundo na vifaa vya kuchonga kutengeneza miundo kwenye mikeka ya povu, kwa kuwa shughuli hizi hufanyika kwenye meza za darasani, inawezeshana ni sehemu ya mafunzo ya vitendo kwa watoto, vijana, au hata watu wazima.

Chumba cha kukutana kinaonyesha watu wawili wakiwa wameketi kwa utulivu. Mmoja kwenye sofa na mwingine aliye kwenye kiti cha magurudumu. Aliyekalia sofa anashikilia ubao mweupe na kalamu kana kwamba anaelezea jambo au kuandika, yule wa pili akimsikiliza kwa makini. Taswira hii inasisitiza ushirikiano, mawasiliano ya wazi na hali ya kujali miongoni mwa watu tofauti katika mazingira ya nyumbani.

Katika mandhari ya ndani ya chumba kilichojaa mwanga asili. Mtu ameketi mezani akishugulika na kompyuta mpakato. Skrini ya kompyuta inaonyesha tovuti ya mapicha na maandishi yakiashiria kuwa anatumia mtandao kwa utafiti, kujifunza au kazi mtandaoni.

Watu hawa wamekaa karibu na meza, kila mmoja akiwa na kitabu mikononi au wamejihusisha katika kusoma. Vitabu vingi vinajitokeza vingine vikiwa wazi huku vingine vimeshikwa kwa umakini. Muundo wa meza na viti unaonyesha mpangilio wa ushirikiano na hali ya kuzingitia inadhihirika katika mili yao.

Mawasiliano yasiyo ya sauti yanaelekezwa kwa hisia na uelewa katika mkutano wa watu wawili. Mtu mzima aliyevaa shati la kijani na miwani anazungumza kwa ishara na mtoto aliyevaa sweta ya kijivu. Kati yao kuna daftari lenye kalamu ya machungwa na mmea mdogo, vyote vikiongeza ladha ya utulivu na ukaribu kwa mazingira ya kujifunza.

Wanafunzi wawili wameketi upande wa mbele wa darasa wakiwa kwenye benchi la mbao wakiwa na sare za shule za kijani kibichi. Inaonekana kwamba wanafunzi hao wanajifunza kutumia lugha ya ishara kuwasiliana darasani. Miendo yao, mikono yao na umakini kwenye maelekezo vinaonyesha mawasiliano ya kimfumo yanyoendana na ujifunzaji wa lugha isiyo ya mazungumzo.

Mtoto na mtu mzima wameketi pamoja wakishiriki katika shughuli ya kujifunza. Mtu mzima anatumia ishara za mikono labda kufundisha lugha ya alama au kuhesabu. Kando yao kuna chati yenye nambari kutoka moja hadi ishirini kila namba ikiwa na rangi tofauti. Mtoto amevaa fulana ya buluu na kipini kichwani. Mazingira haya yanaonyesha hali ya kujifunza kwa makini na uhusiano wa karibu kati ya wawili hao.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akielekeza mawazo yake kwa kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Mkono wake moja unashikilia kalamu juu ya daftari dogo, kana kwamba anachora wazo au anarekodi fikra. Katika skrini, mchoro wa mstari na maandishi machache huonyesha mchakato wa kuchambua taarifa.

Simba waridi ameketi mbele ya kompyuta kwenye dawati lililojaa karatasi daftari na chupa ya kuhifadhi penseli za rangi mkono wake unafanya ishara kwa mikono yote miwili akielekea kwenye mazungumzo au maelezo ya kina mpangilio wa vifaa juu ya dawati unadokeza mchakato unaoendelea wa kusoma au kuwasiliana kwa njia ya ishara

...wamekaa mezani wakishughulika na kazi ya maandishi, mmoja wao akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mandhari inaonyesha mazingira ya kujifunza au mafunzo ya pamoja. Taswira hii ni ya kitamaduni ya ujifunzaji jumuishi ambapo kila mtu anajihusisha blia vikwazo.

Mwalimu aliye kwenye kiti cha magurudumu anafundisha darasani. Mbele yake wanafunzi wameketi mezani. Mmoja wao akiwa ameinua mkono kuonyesha kushiriki kwa darasani. Mandhari ya darasa ina vifaa vya kielimu kama vitabu, daftari na chupa ya maji juu ya dawati ya mwalimu. Mazingira haya yanasisitiza ujumuishaji usawa na nguvu ya elimu jumuishi inayothamini kila mchangiaji.

Mtazamaji huyu wa kipekee amekiti mezani akijishughulisha kwa makini na kifaa cha kidijitali. Vifaa vya kusomea na vitabu huonyesha wazi kuwa hiki ni chumba cha kujifunza au programu maalum ya elimu. Kuchanganyika kwa teknolojia, mpangilio wa vitabu na muonekano wa usaidizi binafsi unajitokeza hapa.

Taswira hii inaonyesha tukio la huruma na msaada katika mazingira ya taasisi ya afya au kituo maalum cha huduma. Mtu anaskuma mwingine aliye kwenye kiti cha magurudumu kupitia corridor yenye sakafu ya vigae vya blue na nyeupe. Vistawishi kama handaki za kushikilia upande wa kuta vinaonyesha huwa mahali hapa pameundwa kwa kuzingitia usalama na upatakinaji kwa watu wenye ulemavu wa viungo.

Watu wawili, mtu mzima na mtoto wanashiriki shuguli ya kujifunza kwa kutumia lugha ya alama. Wameketi kwenye dawati lililo na kitabu wazi wakitumia mikono kuwasiliana. Lugha ya alama inatumiwa hapa kwa makini labda kwa madhumuni ya elimu jumuishi au mafunzo maalum kwa watoto wenye mahitaji ya mawasiliano ya kipekee.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu mbele ya meza iliojaa vifaa vya kielimu. Kuna tofali za rangi, umbo la kuunganisha umbo na kitabu chenye maumbo ya rangi tofauti. Mtu mzima aliye karibu naye anayishiria maelekezo kwenye kitabu hicho. Angahewa ya jumla yanaonyesha ukaribu, msaada na mchakato wa kujifunza unaoendeleshwa kwa huruma.

Watoto wanne wanatabasamu wakiwa wamepaka rangi angavu mikononi: kijani, bluu, njano na nyekundu wakiinua mikono yao kwa furaha kana kwamba wanaonyesha kazi yao ya kisanii. Jezi zao nyeupe zimechorwa bila mpangilio zikiashiria ubunifu wa papo kwa hapo uliojaa uhuru.

Mtoto aliyevalia koti la kijivu na suruali za bluu anatembea akisaidiwa na kifaa cha kujaliza mwendo, huku mtu mzima aliye pembeni akiwa tayari kumsaidia. Mandhari hii ya kipekee inaonyesha hali ya kujifunza, msaada wa karibu na ustawi wa mtoto katika mazingira yanayomhimiza kijitegemea.

Ndani ya chumba cha mafunzo ya kompyuta vijana Wawili wameketi kwa makini mbele ya kompyuta zilizo wekwa kwenye kwenye meza ya mbao. Mpangilio wa vifaa ni nadhifu na hali ya chumba inaashiria kuwa hapa ndipo maarifa ya kidijitali yanapo chipuka.

Mtu aliyevaa sweta ya waridi anaketi kwenye dawati katika maktaba au chumba cha kusomea, akitumia lugha ya alama kwa kustadi. Mezani kuna kitabu kilichofunguliwa, daftari, kompyuta na vifaa vya kuandikia, vitu vyote vinavyoelekeza kwenye shughuli ya kujifunza kwa makini. Rafu zilizo jaa vitabu nyuma yake zinaunda mazingira tulivu ya maarifa.

Taswira inaonyesha watu wawili walio keti mezani katika mazingira ya ndani. Mmoja wao anaoanekana akiinyoasha mikono kuelezea jambo, huenda kwa ishara au kusisitiza hoja. Mwingine anafwatilia kwa makini huko akiwa na daftari na kalamu mkononi ikiashirekua anasikiliza au anarekodi maelezo muhimu. Taswira hii inawakilisha mafunzo au ushauri kwa njia ya mawasiliano ya ishara.

Watu wawili wameketi mezani wakishirikiana kusoma kitabu kilichofunguliwa mbele yao. Mmoja akiwa anaelekeza kidole kwenye kurasa, akiashiria maelezo au kujibu maswali. Mpangilio mzuri wachumba na ushirikiano wa wawili hawa waonyesha mazingira rafiki kwa elimu ya awali, yakisisitiza umuhimu wa kujifunza kwa msaada na mawasiliano ya karibu.

Watu wawili wameketi kwenye meza ya mbao ndani ya sehemu tulivu kama ya kahawa mmoja wao akiwa amevaa shati la bluu hafifu na anaonekana akitumia lugha ya alama kuwasiliana. Muktadha huu unaashiria mazungumzo yenye ukaribu huku mazingira yakihimiza usawa na mawasiliano jumuishi.

Ndani ya ukumbi mpana wa michezo, watoto walioketi kwenye viti vya magurudumu wanashiriki kwa furaha kwenye mazoezi ya kimwili wakirusha mipira mikubwa ya manjano huku wakitabasamu na kushirikiana. Mpangilio huu unaonyesha jamii inayojaali, inayoleta nafasi sawa kwa watoto wote kustawi kushirikiana na kujiamini kupitia michezo.

Mtoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu karibu na meza. Mtu mzima anayesimama upande wake anaonekana kumsaidia katika shughuli inayohusisha mikono. Mzunguko wa mawasiliano na msaada kati ya wawili hao unaashiria mazingira ya kujifunza yenye huruma na uelewa.

Mtoto ameketi mezani. Mbele yake kuna namba kubwa zenye rangi angavu zilizotengenezwa kwa plastiki. Mtu mzima anayesimama pembeni anamshika kalamu na kuonyesha karatasi kana kwamba anafundisha au kuelekeza jambo fulani. Mazingira ya nyuma yana rafu zenye vitabu pamoja na michoro ya rangi rangi ukutani ikiashiria huu ni mazingira ya kujifunza. Huenda ni darasa la awali au masomo ya nyumbani.

Mandhari ya ndani inaonyesha shuguli ya kujifunza ambapo mtu mmoja aliyeketi kwenye sofa anashikilia bango la rangi nyingi lenye alfabeti zilizopangwa kwa safu. Herufi zimechorwa kwa rangi mbalimbali zikitoa mvuto wa kimatarajio kwa watoto au wanafunzi. Mtu mwingine amesimama nyuma ya sofa akielekeza mkono wake kwenye bango hilo akionekana kuelekeza au kuelezea jambo fulani.

Mtoto aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu amesimama mbele ya uwanja wa michezo wa ndani. Nyuma yake kundi la watoto wengine waliovaa mavazi sawa, wanaonekana wakishiriki au kujiandaa kwa shughul fulani ya pamoja. Mandhari inatangaza ujumbe wa ushirikiaji na mshikamano. Kila mtoto bila kujali hali yake ana nafasi ya kushiriki kikamilifu katika harakati za pamoja na za ki...

Mikono miwili imetandaswa juu ya mistari ya nukta zilizo inuliwa ikionyesha mtu anayetumia maandiko ya nukta nundu kusoma, muundo ya mistari ya nukta unaashiria lugha ya kukuswa unaotumika na watu wenye ulemafu wa Kuona, mazingira yanaonekana kuwa ya utulifu yakilenga mkaso kwenye mjakato wa kusoma Kwa hisia badala ya kuona.

Katika mazingira haya yenye rangi angavu ya darasani au kituo cha mafunzo ya watoto. Mtoto ameshika klipu na mikono akifanya tathmini au kuongoza shughuli huku mwingine anafanya mpangilio wa matofali yaliyo na alama mbalimbali. Meza ya kijani inayotumika kama uwanja wa kazi inaonyesha kuwa ni nafasi ya majaribio au mafunzo yanayochochea ushiriki wa kimwili na kiakili.

Mtoto mwenye mguu wa bandia anacheza na vigae vya mbao akivipanga kwenye rundo, mtoto huyo ameteti juu ya zulia lenye mistari huku mtu mzima akimsaidia kwa kumpa vigae zaidi, vigae hivyo vina herufi na picha mbalimbali na taswira za wanyama.

Hili ni darasa ambapo wanafunzi wamekaa kwenye madawati wakishiriki katika shuguli mbalimbali za masomo. Wanafunzi hawa wanavaa sare za kijivu zenye kola nyeusi. Mbele kuna mwanfunzi anayetumia mashine ya kuchapa huku mwingine kando yake akishikilia karatasi.

Mtoto ameketi mezani akiwa amezingirwa na vifaa vya rangi mbalimbali kama karatasi na vibandiko. Mtu mzima aliyeketi karibu anamshika rada au karatasi ya manjano akihusika naye kwa namna fulani huenda ni kusoma au kuelekeza shughuli ya kujifunza. Mandhari ya nyuma yanaonyesha picha ya twiga na mti ikifananisha mazingira ya darasa au chumba cha michezo.

Mtoto amekaa mezani akiwa na daftrari lililofunguliwa na kalamu mkononi. Mtu mzima ameketi karibu na mtoto akirekebisha nywele za mtoto. Taswira hii inaonyesha hali ya maingiliano kati ya mtoto na mtu mzima, labda wakati wa kujifunza au kufanya kazi za shule.

Kundi la watu wannne wameketi sakafuni katika chumba chenye mazingira ya kisasa na tulivu. Mtu aliyeko mbele ameinua mkono wake akifanya ishara kwa kidole gumba na cha shahada kuunda duara huku wengine watatu wakimfuata na kuiga ishara hio.

Watu kadhaa wameketi kwenye benchi za mbao zilizo na matakia ya rangi ya chungwa. Baadhi wanatumia vifaa vya kielektroniki kama kompyuta mpakato na simu huku wengine wakionekana wakizungumza. Mazingira inaonyesha hali ya kujifunza isio rasmi labda warsha, semina au majadiliano ya kikundi.

Kundi la watoto wameketi sakafuni wakiskiliza mtu mzima anayesoma kitabu kwao. Watoto hao wamezungukwa na vigae vya mbao vyenye rangi tofauti. Mandhari ya nyuma ina mapambo ya kielimu ikiwa ni pamoja na namba kutoka moja hadi kumi, maumbo mbalimbali na saa.

Mtu ameketi mezani na kompyuta mbele yake. Ameinua mkono wake labda kwa ishara ya kusalimia au kuonyesha jambo fulani. Mezani kuna vitabu na karatasi ambavyo vinaweza kuashiria kuwa anajihusisha na masomo au kazi fulani ya kitaaluma.

Watu watano wamesimama katika jiko wakishiriki katika shughuli za kupika wamezunguka meza ya kati kati wakikata mboga na matunda mbali mbali. Meza ina ubao wa kukatia bakuli nyekundu na mboga safi kama pilipili hoho, nyanya na tango. Pia kuna jiko la gesi kwenye meza hiyo.

Mtoto ameketi kwenye meza akiwa amevaa shati la zambarau akijishughulisha na viage vya sumaku vya rangi mbali mbali. Mtu mwingine anaelekeza au ana shirikiana naye ishara ya mkono. Mandhari ya nyuma ina rafu zilizo jaa vitabu na vifaa vingine vya kujifunza.

Mtoto ameketi mezani akiandika kwenye karatasi kutumia kalamu. Amevaa gauni la njano na nyuma yake kuna kiti cha magurudumu, jambo linaloashiria mazingira jumuishi, au yanayohusiana na upatikanaji Kwa huduma Kwa watu wenye ulemavu. Pia kuna vitabu kwenye mandhari ya nyuma, ikionyesha kuwa huenda eneo hilo ni darasa au mazingira ya kujifunza.

Nyuma ya kichwa cha mtoto kuna kifaa cha kusaidia kuskia kilichowekwa nyuma ya sikio. Mtoto huyu anaonekana kuwa katika mazingira ya darasa ambapo kwa nyuma kuna mwalimu aliyeketi kwenye dawati na vitabu pamoja na karatasi. Kifaa cha usaidizi wa kuskia kina rangi ya baige na kina vidhibiti kadhaa juu yake.

Mwanafunzi mwenye kifaa cha kusikia akiwa darasani ameketi kwenye dawati akimwelekea mwalimu ambaye anatumia lugha ya alama kuwasiliana. Kifaa cha kusikia kinaonekana kichwani mwa mwanafunzi. Taswira hii inaangazia matumizi ya teknolojia usaidizi, na lugha ya alama katika mazingira ya elimu, ili kusaidia wanafunzi wenye matatizo ya kusikia.

Watoto na mtu mzima wanajihusisha na shuguli ya ubunifu kwa kutumia vipande vya lego. Watoto wamekusanyika karibu na meza iliyojaa vipande mbalimbali wakijenga na kucheza pamoja. Mazingira yanaonekana kama darasa au chumba cha michezo.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifanya kazi kwa kompyuta mezani. Anashikilia kalamu akionekana kuwa anajihususha na kuandika au kujifunza. Mezani kuna daftari lililo wazi lenye maandishi na michoro inayoonekana. Mandhari inaonyesha mazingira ya darasa au sehemu ya kujifunzia; ikisisitiza upatikanaji wa elimu na matumizi ya teknolojia kwa watu wenye ulemavu.

Watoto watatu wanashiriki katika shuguli ya kielimu wakiwa wamekaa mezani. Mtoto wa upande wa kulia anaonyeshwa bodi yenye maumbo na rangi mbalimbali. Watoto hao wanavaa vitambulisho vya kijani shingoni mwao.

Kundi la watoto limesimama pamoja. Wanapiga picha ya pamoja huku wengi wakionyesha ishara za mikono. Mandhari ya nyuma inajumuisha vifaa vya uwanja wa michezo na mimea. Mwonekano wao unaashiria wako katika mazingira ya shule au kituo cha malezi, ikizingatiwa sare zao na mazingira yanayowazunguka. Hii inasisitiza mshikamano na furaha katika mazingira ya kujifunza au burudani.